Hili NI gomba la ndizi ambalo kina mchanganyiko wa ndizi ambalo imeshakomaa na Ile ambayo bado haijakomaa, tukiangalia vizuri ndizi imekomaa ni ya manjano na ndizi haijakomaa vizuri ndio inaonekana kuwa kijani kibichi.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya kunyunyuzia mifugo dawa kama unavyoona kuna mwanadada huyu ambaye hajajikinga kwa vile lakini ameibeba ile mtungi ambao imebeba dawa aina ya mifugo.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao unaning'inia ikiwa na ndizi ambayo imekomaa tayari kung'olewa iende iuzwe au ilike kwenye familia ambapo inaonesha pia yameanza kubadilisha ile rangi kuonesha ukomavu.

Hili ni shamba la ndizi tunavyoona ni gomba ambalo liko na mazao mzuri sana mkulima ameshikilia gomba lile kuiangalia pia kama ndizi hile inaendelea vyema kwenye mti hiyo.

Hili ni zizi la ng'ombe tunamuona mchungaji akiwa anaiangalia. Ng'ombe ile ndani ya zizi na ng'ombe hii ni ya gredi na ile ya kutoa maziwa, kwa hivyo yanahitajika kuwa kwenye mazingira masafi sana.

Hapa ni sokoni wanawake wanaonekana kuwa wakiviuza migomba vyao vya ndizi ambavyo vimetoka shambani viko tayari kuuzwa kwenye soko wanapiga gumzo pale wakiwa wananung'unizana natumai ni kuhusu biashara.

Shamba hili lina mazao ya mahindi na tunaona mahindi hapo yakiwa na matawi ambayo yamevamiwa na wadudu yakiwa hayamei jinsi inavyotakikana kwenye shamba kukuza mimea.

Hapa ni zizini mwa ng'ombe, tunawaona ndama wanne ambao ni wa gredi wakipendeza na kuonekana wenye afya. Hapo zizini tunaiona kuwa imesafishwa tayari kwa ndama kukalishwa pale, ili kuendelea na shughuli yao ya kila siku ya kukuzwa.

Hapa ni kwenye shamba. Laonyesha migomba ya ndizi ambayo yamenawiri sana kwenye matawi yake. Matawi ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa pale kando kunayo maegesho ya kukausha chakula cha mifugo.

Maegesho haya ni ya kuwekea chakula kile cha nyasi ya kupatia mifugo kama vile kunao mbuzi, kunao ngo'mbe , kunao farasi ambao wanakula hivi chakula ili kuzipea afya njema.

Hili ni shamba kubwa ambapo linaonekana kuwa inakuza migomba ya ndizi kwa wingi. Migomba hii bado ni changa hayajakuwa kubwa ambapo yanaeza anza kutoa ile ndizi ama mazao.

Tunaona ndizi hapa yakiwa yamekomaa sana tunaona yameanza kubadilisha yale rangi yake kutoka kijani hadi manjano, kuashiria kuwa liko tayari kuanza kuliwa na ni njema sana kwa afya.

Hili ni shamba ambalo linaonyesha migomba ya ndizi ambayo yamepandwa bado yakiwa changa, hayajakomaa bado. Kumaanisha bado yake matunda yake ambayo ni ndizi hayataweza kutokea kwa wakati huu.

Hili ni shamba ambalo likona majani ya kuvutia mandhari ambayo inakaa kua ya afya sana kwenye mimea hii. Tunaona hapo kuna nyasi ya kupatia ng'ombe, tunaona mgomba wa ndizi ukiwa umenawiri hapo sana.

Hapa kunao mgomba ambao umetolewa tolewa ndizi. Ukiangalia vyema ndizi hizi havikai kuwa na ule uzito unaofaa, lakini pia ni ndizi ambayo haijakomaa sana na inafaa kuwa inapikwa au inaachwa iive.

Hili ni shamba ambalo limelimwa hivi karibuni, limepandwa migomba ya ndizi ambayo yanafaa kuwa yamemea kwa wakati fulani ili kukuwa na mizao ya ndizi kwenye shamba.

Haya ni ndizi. Ndizi ambayo yamekomaa, yaonekana kuwa yakibadilsha rangi kwa utaratibu ule wa mazingira. Inaonekana kuwa ndizi hii itakuwa tayari kwa siku zinazokuja.

Ndizi ikiwa kwenye mgomba wake bado haujakomaa. Ifikapo ile wakati wa kuanguka sasa iko tayari kulika.

Hii ni nafaka ya mahindi ambayo imesagwa ili kutupatia hapo unga ambayo imewekwa kwenye mkeka huu ambayo ni mkoba umeshonwa kutumia ile uzi ya mmea fulani.

Haya ni mazingira ya pale shambani ambapo tunaona migomba ya ndizi kwenye lile shamba na pia tunaona hapo kuna chakula ngombe na mbuzi ambalo limefunikiwa ili yasikauke na jua yakauke kutumia upepo.

Twaona mkulima akiwa anajaribu kakamua ng'ombe maziwa kutoka kwenye titi lake. Tunaona akiwa amebeba hapo ndoo ambapo maziwa ile inamwagikia ndani. Natumaini mandhari safi sana kwa mfugo.

Hapa panaonekana kuwa ni shughuli ya kijamii ambapo kunao wanawake wanaopakua ile ugali kwa sahani tofauti tofauti. Tunaona sahani ya kijani, tunaona sahani ya samawati na pia tunaiona sinia.

Ng'ombe hii ni ya gredi ambayo ni nyeupe na nyeusi kwenye ngozi lake. Tunaona likikamuliwa maziwa na kifaa ambacho ni cha kisasa kinachosaidia wakulima badala ya kushinda kupigana na ile ng'ombe. Kunayo kifaa ambayo kinasaidia kuvuta ile maziwa kutoka titi la ng'ombe hadi kwenye mkebe ule.

Tunaona mkulima akiangalia mazao yake, akiangalia pia migomba yake ya ndizi ambayo yamenawiri pale kando na majani yake ya kijani kibichi yaonekana kuwa anajaribu kupiga hesabu.

Hili ni mahindi ambayo inakaa kuwa imeharibikia kwenye shamba kabla ya kutolewa kwa shamba naona ni kama kunayo yale madudu au ndege wanaodonadona hindi hili.

Hapa yaonekana kuwa ni shughuli ya ununuzi wa maziwa ambapo inatolewa kutoka kwenye mtungi ambao ni wake wa kuweka maziwa ile ili ikuwe na usafi na pia ikue mbali na magonjwa au madhara.

Hii ni ndizi inatolewa maganda ili itayarishwe kupikwa na tunaona pia kunazo zingine ambazo zinafaa kuwa zikitengenezwa tayari zishapasuliwa kidogo hapo ndani.

Rangi hii inaashiria kuwa haya ndizi yako tayari kukulwa na inaonyesha kuwa yenye ladha tamu sana. Yaonekana pia kunaye ambayo ameyauza kutokana na ule mgomba.

Kuna maandalizi hapa ya ndizi ambayo ni ndizi imekomaa natumai naona hapo kunaye mama akiwa amejaa furaha sana kwenye uso wake. Nadhani anajaribu kuashiria kuwa ndizi hizi zitakua tamu sana hapo atakapopika.

Mgomba huu tayari umekomaa na ndio maana unakaa au unaonyesha ishara ya kuwa inaanguka. Kunayo kijiti hapo ambayo imeishikilia na mkulima pia akijaribu kuangalia kama yale ndizi yako tayari kung'olewa.

Ikawa hapa ni kwenye soko au ni kwenye shamba, ambapo tunaona ndizi yametapakaa chini yenye yamekomaa au yaliyotayari kuliwa au kupikwa, pale nyuma tuniona migomba ya ndizi ambayo yametapakaa kule nyuma kwenye shamba hili kubwa, na kunaye mkulima ambaye amesimama pale kando kwenye kisunzi cha mti.

Mkulima huyu anakaa kuyaangalia mazao yake ya ndizi ambayo yanakaa kuwa yanameremeta kwenye shamba lake na tunaona pia vimekuwa vikining'inia kidogo kidogo nadhani ni furaha sana kwake.

Tunaona ng'ombe huyu wa gredi ambaye ako na afya akiwa mkubwa mno, mkulima akiwa pale na shughuli zake za kukamua maziwa lakini tunaona maziwa ambayo imetapakaa pale chini nashuku ni ng'ombe aligonga.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya kukamua ng'ombe ya maziwa. Tunaona ndoo imejaa pale ikiwa na maziwa nyingi sana pia tunamuona mkulima akiwa anajaribu kuiangalia ile titi la ng'ombe ingawa iko sambamba au iko na ugonjwa.

Shughuli inayoendelea hapa ni ya mkulima akiwa ameshika ng'ombe titi ili akamue maziwa ile kwa ndoo ya nyeupe pale. Tunaona ng'ombe hii ni kubwa sana na kinaaangalia pale kutoka nyuma.

Tunaona watu watatu hapo wakiwa wanaume wawili na mwanamke mmoja mwenye asili ya kizungu wakiwa wamevalia vile kabuti na vile buti vyao vya mpira wakiwa wanapika pale shughuli za jikoni.

Haya ni migomba ya ndizi ambayo ndizi haya yanakaa kuwa yamekomaa na ni makubwa mno ambayo yametoka kwenye shamba. Nashuku hapa ni kwenye soko yameegezwa haya mandizi ili yanunuliwe na wateja.

Hapa tunaona mifugo wakiwa wanatoka pale kwenye kifaa kile ambacho huwa wanapitia ndani ili kuoshwa na maji yale ambayo yanakuwa na dawa ili kuwapa matibabu kwa yale wadudu ambayo yanawashambulia kwa ngozi.

Hapa ni kwenye shamba. Tunamuona mkulima akiwa ametabasamu sana akiwa ameshkilia zao lake la mahindi. Tunaona pia bado kunayo mahindi mengine ambayo yako bado kwenye ile mimea yake. Tunaona mkulima akiwa amefurahi hapo sana.

Hapa ni kwenye shamba ambalo linakaa kuwa mlima pia tunaona kunayo mgomba wa ndizi ambao umenawiri na kunao mwingine ambao unakauka. Unaonawiri ndiyo huo wa kijani kibichi unaokauka ndiyo huo wa manjano.